Nyumba yenye kuta za kubomoka haina milango, madirisha wala paa na nyuma yake kuna msitu wenye miti mingi na mbele yake kuna kisima kilichozibwa na chuma na kando ya kisima hiki kuna nyasi chache mno.